Ufuoni kwenye mchanga mweupe, na uzio ulioziba sehemu ya mnazi uliojipanga nyuma yake. Watu wakiwa kwa umbali wanatembea.

Watatu waliozungukana wakiwa wamelala ndani ya kidimbwi kilicho na maji kidogo kando yake kukiwa na mawe yenye rangi ya kijivu wametulia.

Meza ya mchuuzi ambapo kuna viungo kadha wa kadha kando kukiwa na pia uteo, mukisi na watu wawili waliokaa kwa mbali.

Kuna watu watatu waliovalia kabuti nyeupe na kofia kichwani, mmoja akiwa amekaa na wote wakiwa wamevaa viatu vyeupe, wengine wakiangalia ndani ya sufuria wakikoroga.

...Mbili za kachiri na muhogo, watu wakiwa wanatembea kando barabarani wengine wakiwa wamekaa karibu nazo, nyuma yao kukiwa na miti kwa umbali.

Kichakani ambapo kuna mimea yenya kijani kibichi, makuti yaliyokauka yenye rangi ya hudhurungi na kwa mbali kuna mwangaza unaingia.

Samaki wenye rangi tofauti wamepangwa kwenye meza wakiwa wameekewa namba kadha wa kadha kuweza kujulisha idadi yao walivyokuwa.

Eneo la mimea na viti ambapo zipo kadhaa, nyasi iliyokatwa vizuri, mawe yenye rangi ya kijivu yaliyopangwa kando, taa iliyosimama ambayo ina balbu nyeupe.

Sahani tatu moja ikiwa na mahamri mbili zikiwa na maharagwe na dania ndani pamoja na vijiko kando yake kukiwa na unga wa ngano vibao vitatu vilivyo chongwa.

Miti ya mandizi ikiwa imebeba mikungu mitatu; miwili ikiwa ya rangi ya manjano na moja ulioko huko nyuma ukiwa wa rangi ya kijani kibichi.

Sahani sita ziko mezani. Mojawapo ikiwa na samaki na limau, ingine ikiwa na wali na nyanya zilizokatwa katwa na mchuzi, nyingine ikiwa na kijiko, nyingine ikiwa na viazi vilivyoekwa pilipili na kachumbari juu na chupa ya soda iliyo na mrija.

Mkono unakuna nazi kwa mbuzi ikimwagisha machicha yake kwenye sinia iliyo chini yake sakafu ikiwa ni ya simiti.

Ikiwa inaangalia ufuo wa bahari na chakula kimetandazwa, nyanya zikiwa zimepatwa katika slesi pamoja na limau, nyama iliyopangiwa juu, vitunguu vikiwa vimeekelewa pamoja na viungo vingine katika sahani nyeusi.

Jumba hili la hoteli ambalo liko na bwawa la kuogelea majumba yakiwa rangi nyeupe yaliyo na paa ya makuti minazi ikiwa mbele yake na manyasi yaliyokatwa.

Sahani nyeupe iliyo na kamba kamba wanne, wali, sosi pamoja na kachumbari iliyo na limau juu yake.

Ufuo wenye mchanga mweupe ambao ulio na mmea uliotambaa chini ya kijani kibichi ambapo kuna uchafu mweusi na gugu la dafu.

Meza ya rangi ya udhurungi, kuna chakula kimewekwa. Kwa sahani nyeupe ni samaki wa tilapia, ugali na vipande vya karoti.

Ya maji tamu ikiwa na vikata viwili, vya limau kando yake ikiwa na vipisi viwili vya shawarma, viazi karai pamoja na pilipili kwenye sahani ya kijivu.

Chanja ya kuchoka nyama imepangwa mishkaki ya kambakamba na ng'ombe ikitoa moshi kuashiria Kua inapikwa kuiva.

Sahani kuna chakula kimeandaliwa ikiwa kachumbari mojawapo ambayo iko na piece vya karoti, samaki wa kupaka, mchele mseto na maharagwe ya nazi.

Sahani nyeupe ilio na wali mweupe mseto, samaki wa kupaka, kikata cha limau na maboga mengine kukiwa na dania.

Mezani kumejaa nyama za baharini ikiwemo mishikaki, pweza, kaa, kamba kuche na kambakamba.

Baharini kuna minazi imejipanga kando na miti mingine mchanga ukiwa ni mweupe na hali ya anga inaashiria kuwa mvua yaja.

Ufuoni baharini kuna nguzo ya simiti kando ya mti wa mkungu wenye majani ya rangi kibichi mengine yakionekana kuwa na manjano kwa mbali, kwa mchanga uchafu ukiwa umetapakaa.